Serikali na wananchi wameshikana pamoja kuendeleza amani ya nchi, ndio maana wanasema tuko pamoja, bila wao kuwa pamoja nchi haiwezi jiendeleza.

Huu mheshimiwa Rachel anaendeleza amani. Amesimamia amani ili nchi ijiendeleze kwa sababu bila amani nchi haiwezi jiendeleza. Ndio maana anasema she stands for peace .

Mwanasheria ambaye anaapishwa amebeba bibilia kukubali kuwa atafanyia kazi wananchi bila kubagua, kwa ukweli. Ndo maana amebeba bibilia juu kuonyesha kuwa atakuwa anafanya kazi kwa ukweli. Ndo mkubwa wa wanasheria nchini Kenya.